Ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi ambao wamefungiwa wanakula nyasi. Kuna gunia zenye chakula za ng'ombe ambazo zimelazwa chini za rangi nyeupe. Kuna paa ya rangi ya kijivu.

Njia yenye mawe ambazo kuna nyasi zilizomea kando ya njia hiyo ya rangi ya kijani na miti mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani zikiwa zimemea kwa mpangilio. Zinaelekeza njia kwa nyumba ambayo ina paa ya makuti ya rangi nyeupe.

Mwanamke aliyesimama juu ya vigae ya rangi nyeupe amevalia malapa ya samawati, rinda ya pink , koti la kukinga ya krimu, kitambaa kichwani ya rangi ya samawati, huku akiwa ameshikilia beseni ambayo inajazwa na mwanaume aliyeinua mtungi wa rangi ya kijani.

Meza nyeusi iliyowekewa mati ya rangi ya kahawia na kikapu ambayo imeekewa mandazi ya rangi ya kahawia. Mandazi haya yamepangwa vizuri kwenye kikapu, kuna nazi ambayo ni rangi nyeupe na maua nyeupe.

Soko lenye bidhaa tofauti tofauti kama nyanya, vitunguu, vitunguu saumu. Kuna viungo vya kupikia ambavyo vimeekwa kwenye ndoo. Viungo hivi vina rangi tofauti tofauti kama nyekundu, nyeusi, manjano, machungwa na kahawia.

Mtu aliyebeba tray iliyo na sahani na sinia. Sahani mbili zenye rangi nyeupe zimebeba chakula tofauti kama nyama, samosa na viazi. Nyingine ikiwa imebeba pilau, mchuzi na ndizi. Sinia ile imebeba kamba na kachumbari, chipsi, na bakuli yenye mchuzi.

Soko lenye kuuza vyakula. Vyakula ambavyo vimeandaliwa na kupakiwa kwenye sufuria. Kuna wali wa rangi ya kahawia, mchuzi wa rangi ya manjano, nyama yenye mchuzi ya rangi ya kahawia, viazi vilivyokaangwa na nyama za kuku.

Katika jiko la makaa lililowaka rangi nyekundu, kuna chuma ya kuchomea. Chuma hii imeekelewa nyama za kupika ambazo zimedungiwa kwenye kijiko. Nyama hizi zinajulikana kama mshikaki zenye rangi tofauti kama machungwa, kahawia na nyekundu.

Watu kwenye chumba ambayo imejaa mitungi ya maziwa. Kuna watu ambao wamevalia sare za kazi za rangi ya samawati na kofia za rangi nyekundu. Watu hao wanainua mitungi yale kumwagia maziwa kwenye tenki.

Mchuuzi mwenye tabasamu kubwa amesimama nyuma ya meza iliyojazwa aina mbalimbali za vyakula vya barabarani. Vikiwemo nyama choma za mshikaki, dagaa, chipsi, samaki keki ndogo na mikate ya chapati. Akiwa amevalia sare nyeupe ya mpishi na kofia ya upishi.

Meza yenye kujaa vyakula mingi kama maandazi, mikate ya chapati, keki na sharubati ambayo imewekwa kwenye chupa. Kuna ndoo ambayo imejaa sharubati ya rangi ya manjano. Mtu ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe ameshikilia jagi yenye sharubati, huku akimwaga kwenye chupa.

Mchuzi mwenye tabasamu kubwa amesimama mbele ya gari nyeusi lililowasha taa huku akiwa amevalia shati 𝑦𝑎 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖 nyeupe iliyo na 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑖 𝑦a rangi nyekundu na nyeusi. Ameshikilia kisu na kijiko.

Mandhari yanaonyesha miti mingi yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi na mti wa mnazi. Katika mandhari hiyo kuna mchanga mweupe wa bahari ambao umezingira. Kuna jumba ya rangi nyeupe yenye kujengwa nyuma ya miti.

Sinia kubwa yenye wali wa rangi tofauti kama nyeupe na manjano, ambayo imepikwa na karoti na vitunguu na kupambwa na dania, ina mchuzi wa rangi nyekundu ulio juu, yenye vipande vidogo vya kuku.

Mandhari yanaonyesha miti yenye matawi ya rangi ya kijani na miti ya mnazi. Kuna vichaka, nyasi na bahari ambayo imezingira ya rangi ya samawati. Kuna wingi wa rangi ya samawati na nyeupe.

Soko la chakula ambapo watu wengi wamekusanyika. Mezani pana vyakula vingi vilivyopikwa na kupangwa vizuri kama vile, chipsi , mahindi ya kuchoma, nyama zilizodungiwa kwenye vijiti na kadhalika. Watu wale wamevaa mavazi tofauti.

Sahani nyeupe iliyowekelea juu ya meza. Ndani ya sahani hiyo kuna kibuyu iliyokatwa mara mbili. Katika kibuyu kimoja kuna wali wa rangi mweupe uliopambwa na dania ya kijani kibichi na katika kibuyu kingine kuna maharagwe ambayo yamepikwa na coconuti ya rangi nyeupe na sahani hiyo imepamwa na nyanya.

Sokoni kuna samaki wa aina mbalimbali waliopangwa kwenye vyombo tafauti, samaki hao wameekelewa kwenye meza. Wanawake wenye kuvalia mavazi tafauti yenye rangi tafauti na wengine kujifunga leso wamekaa chini wakitabasamu.

Soko lenye bidhaa tofauti kama chumvi, nyanya mzito iliyohifadhiwa kwenye mikebe, nafaka ambayo yamewekwa kwenye ndoo, venye rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi na kahawia. Viungo ambavyo vimewekwa kwenye ndoo venye rangi tofauti na nafaka ambayo imewekwa kwenye kikapu.

Sahani kubwa mbili zimeekelewa kwenye meza ya rangi nyeupe. Nyingine ikiwa na chipsi masala, wali wa rangi nyeupe na bakuli yenye mchuzi wa rangi nyekundu. Nyingine ikiwa na kamba, limau na kachumbari.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye mimea ya kijani kibichi, ikiwemo miti mirefu na vichaka. Katika eneo hili kuna barabara yenye mchanga wa rangi nyeupe na mtu aliyevalia nguo ya samawati.

Samaki wawili ambaao wame pikwa na kuandaliwa kwa mchuzi wa rangi ya manjano na kupambwa na dania ya rangi ya kijani wamepakuliwa kwenye sahani ya rangi ya kijani na nyeupe.

Mwanamke aliyejifunga buibui amevalia rinda ya rangi ya samawati akiwa amekaa kwenye kiti anapika vyakula tofautitofauti kama mandazi kwenye moto wa jiko.

Ng’ombe wawili wa rangi ya nyeusi na nyeupe, ambao wamesimama kwenye shedi, mmoja akiwa amewekewa mashine ya kukamua maziwa yenye rangi ya nyeusi na kijivu, yenye paipu ya rangi nyeupe.

Muhogo meupe uliowekelewa kwenye karatasi ya rangi nyeupe yenye maandishi ya rangi nyeusi imekatwa katikati na kupakwa pilipili ya rangi nyekundu. Pilipili hiyo iko kwenye karatasi. Kuna visu viwili humo kando.

Soko iliona watu wengi ya kuuza samaki ambapo samaki wengi wameekelewa juu ya meza tofauti tofauti wengine wakiwa wadogo wengine wakiwa wakubwa. Watu hao wamevaa mavazi tofauti tofauti.

Mchanga mweupe wa bahari uliozingirwa na miti yenye matawi ya rangi ya kijani. Katika mchanga huo kuna mawe mbali mbali ambazo zimeezekwa juu. Kuna nyumba ya rangi nyeupe iliyofunikwa na miti hayo.

Sahani nyeupe yenye kupakiwa wali wa rangi nyeupe, mchuzi wa rangi ya manjano, limau na nyanya. Sinia ambayo imepakiwa wali wenye rangi tofauti, mchuzi wa rangi tofauti na bakuli yenye mchuzi wa rangi ya kahawia, nyingine ambayo imewekewa nyama na samaki mchuzi wa rangi ya kahawia na kadhalika.

Sahani ambayo yamewekelewa juu ya meza vikiwa vimepakiwa vyakula. Kuna sinia ambayo ina mshikaki, sahani ya samawati na nyeupe ambayo ina viazi vya rangi ya manjano na nyama ya rangi ya kahawia, sahani ya samawati ambayo ina kabeji na nyingine inayokuwa na mchuzi wa rangi nyekundu.

Gazeti za kuekewa chakula mbali mbali kama, machapati ya rangi ya kahawia na nyeupe, samosa ya rangi ya kahawia, viazi ambavyo vimepikwa vya rangi ya manjano, kaimati ya rangi ya kahawia na mandazi ya rangi ya kahawia.

Sahani nyeupe yenye kuekelewa juu ya meza imepakiwa pilau ya rangi ya kahawia na vipande vya nyama na kupambwa na nyanya uliokatwa umbo la duara na kitunguu. Kando ya pilau hizo kuna slesi za ndimu na uma iliyoekelewa juu ya sahani.

Bidhaa mbalimbali ambazo ziko sokoni, viungo vya kupikianambavyo vimewekwa kwenye ndoo yenye rangi tofauti kama nyekundu, manjano, machungwa, kahawia na nyeusi.

JIko laa makaa ya rangi ya kijivu lilioezekwa juu ya mawe limewekelewa chuma ya kuchomea ambapo kuna mahindi ambayo yamechomwa na viazi vitamu kando ya jiko hilo kuna bahari ya rangi ya samawati.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye mimea ya kijani kibichi, ikiwemo miti mirefu na vichaka. Mbele kuna mzizi ambao kuna ng'ombe aliye rangi ya kahawia anakunywa maji. Kuna mitungi ya rangi ya manjano na nyeupe.

Kijana aliyevaa shati ya rangi ya machungwa na suruali ya samawati, yupo sokoni akisafisha samaki waliopangwa kwa mpangilioa juu ya meza. Samaki hao wanaonekana wenye ukubwa wa wastani.

Samaki ambao wamewekwa kwenye beseni zenye rangi tofauti. Wengine wakubwa na wengine wadogo wamewekwa kwenye maji huku wengine wakiwa wamewekwa kwenye beseni kavu. Beseni hizi zina rangi tofauti kama samawati, kijani na nyekundu.

Watu wengi waliovalia mavazi tafauti tafauti wako kwenye soko iliyo kando ya barabara, kuna vyakula mingi ambavyo vimeandaliwa na kupangwa kwenye meza kuna vyakula kama mshikaki, chipsi, katelesi, chapati na kadhalika.

Sahani iliyopambwa na kamba za rangi ya kahawia iliyoandaliwa vizuri na chipsi ya rangi ya manjano kuna bakuli mbili zilizo na mchuzi tofauti tofauti yenye rangi tofauti, kuna limau tatu na kuna kachumbari.

Mhudumu aliye na shati ya rangi nyeupe amebeba trei ya rangi nyeusi yenye sahani za rangi nyeupe. Sahani hizi zina vyakula mbalimbali kama samosa, viazi karai, kebabu za nyama, vipande vya limao na bakuli zilizo na mchuzi wa rangi ya nyekundu na zingine zina chipsi.

Eneo lenye miti mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi. Kuna mchanga wa rangi nyeupe ambao umezingira miti hayo. Katika eneo hili kuna watu ambao wamevalia mavazi ya rangi tafauti na mbwa ambaye anaonekana.

Soko yenye samaki wengi ya rangi ya kijivu, wengine wakubwa, wengine wadogo. Wamepangwa juu ya meza. Watu wengi wako kwenye soko wenye mavazi tofauti tofauti, wengine wanatoa samaki kwenye ndoo, wengine wakichutama wakipanga.

Sahani yenye rangi nyeupe ambayo imewekelewa juu ya meza ya rangi nyeupe iliyopakiwa wali wa rangi nyeupe bakuli ambayo imebeba mchuzi wa rangi ya kahawia na vipande vya kuku ambavyo vimechomwa kando ya mchele.

Juu ya meza kuna sinia yenye chakula kama kabeji, shawarma na vipande vidogo vya chipsy . Kwenye sinia nyingine kuna bakuli ambazo zina mchuzi wa rangi tofauti kama kijani, kahawia na nyeupe katika glasi kuna sharubati ya rangi ya nyekundu.

Watu watatu mwanamke mmoja akiwa amevalia aproni ya rangi ya samawati, shati ya rangi ya samawati yenye laini nyeupe, na amevalia kofia ya rangi ya samawati. Mwanaume aliyesimama kando yake, amevalia shati ya rangi samawati na kofia ya samawati. Wamezingirwa na samaki tofauti tofauti yaliyoekelewa juu ya meza.

Duka yenye bidhaa tofauti, ambapo mikeka tofauti yameekelewa mawe yenye rangi tofauti kama nyeupe, kahawia. Kuna poda tofauti zilizowekwa kwenye ndoo, kama ya rangi manjano, nyeupe, kahawia. Mikebe ambaye yamewekwa boda ya rangi tofauti. Kuna mtu aliyevalia shati ya rangi nyeupe ameinama kuchukua poda.

Mwanamke aliye na tabasamu kubwa mwenye kuvalia suruali ya rangi ya samawati na kujifunga leso amekaa chini na ng'ombe ambaye ana rangi nyeusi na nyeupe huku anamkamua ng'ombe huyo na kuweka maziwa kwenye kidude cha kubebea maziwa.

Njia yenye mawe na nyasi zilizomea kando ya njia za rangi ya kijani kibichi. Kuna taa ambazo zimeekwa kwenye njia hiyo na miti ambayo yamemea kwa mpangilio.

Ng'ombe wa rangi ya nyeusi na nyeupe ambaye ako kwenye zizi, amesimama kando ya mtu aliyevalia shati ya rangi nyeupe na suruali ya kijivu na buti ya rangi nyeupe, ambaye amevalia glovu kwenye mkono wa kulia na kushikilia sindano kwenye mkono wa kushoto.

Watu wengi, wanunuzi na wauzaji wamezingirwa na masamaki mabichi ya rangi ya kijivu. Kuna meza mengi na ndoo za rangi tofauti tofauti. Mwanaume mmoja aliyeshika kikapu anamwaga samaki mingi juu.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye mimea ya kijani kibichi, ikiwemo miti mirefu ya minazi na kichaka. Katika mchanga mweupe wa bahari kuna kibanda yenye paa ya makuti iliyojengwa. Kando ya mchanga huo kuna bahari ya rangi ya samawati.

Meza ya rangi ya kahawia ambayo imeekelewa sahani nyeupe juu. Sahani hiyo ina chakula mbalimbali kama chapati, nyama, mshikaki, bakuli ambayo imewekwa kachumbari, limau, na viazi vya rangi ya manjano.

Mwanamke aliyevalia sare za kazi anashughulika na kunyunyizia dawa mifugo kwenye mabanda ya ng'ombe. Amebeba kifaa maalum cha kunyunyizia mgongoni, ambacho kina rangi ya samawati na njano na kina mbomba linaloelekezwa kwa ng'ombe.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye mimea ya kijani kibichi ikiwemo miti mirefu yenye matawi ya kijani kibichi na vichaka. Kuna nyasi ambazo zimemea na maua za rangi nyeupe.

Chakula nyingi ambazo zimeandaliwa na kupangwa kwenye meza. Chakula mbalimbali kama mshikaki, viazi karai, katlesi, maandazi na chapati. Kuna taa mbili ambazo zimeekelewa juu ya meza hiyo.

Mchanga mweupe wa bichi uliozingirwa na miti yenye matawi ya kijani. Ambayo ina vibanda vidogo vidogo vilivyo jengwa kwenye makuti na kuna kivuli cha rangi ya manjano yenye chuma.

Mtu aliyevalia shati ya rangi ya samawati anashikilia mshikaki huku akichoma kwenye jiko la makaa lenye chuma za kuchomea, chuma hii ni rangi ya kijivu na mshikaki ni rangi ya kahawia.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye mimea kijani kibichi ikiwemo miti mirefu na vichaka. Nyuma ya kichaka kuna ghorofa tatu zilizojengwa zenye paa ya rangi ya kahawia na madirisha mingi.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye nyasi ya kijani kibichi ikiwemo miti mirefu na vichaka. Katika uwanja huu kuna ndovu wengi ambao wamesimama wengine wakila nyasi.

Sinia kubwa yenye rangi ya kijani, ambayo imepakiwa na vyakula mingi tofauti. Kuna pilau wa rangi ya kahawia yenye nyama, kachumbari ambaye imepambwa vizuri kwenye sinia, ya nyanya na kitunguu, bakuli ndogo zenye mchuzi wa rangi tofauti kama nyekundu na kahawia, na viazi vya rangi ya manjano.

Soko la viungo vya kupikia ambavyo vimeekwa kwenye ndoo ambayo imechorwa maua na kupakwa rangi nyeupe vilivyoekelewa kwenye meza. Viungo hivi ni rangi tofauti kama; manjano, nyekundu na kahawia.

Sinia kubwa ambayo imewekwa juu ya meza ina vyakula mbalimbali. Vyakula hivi ni kama wali wa rangi tofauti kama manjano, nyeupe na nyekundu na kuwekewa ndizi ambayo yameiva ya rangi ya manjano. Kuna mchuzi wa rangi ya kahawia yenye vipande vya nyama na kuku.

Pikipiki mawili ambayo yamebeba mitungi ya kubeba maziwa ya rangi ya kijivu. Moja ambayo imesimama chini kwa mchanga wa rangi ya kahawia. Kuna mtu aliyevalia koti ya rangi ya manjano amesimama chini ya ghorofa.

Samaki wenye rangi tofauti kama nyekundu, kijivu, kahawia, wamepangwa kwenye meza wakiwa wameandikwa nambari tofauti tofauti. Wengine wakiwa wakubwa na wengine wakiwa wadogo, wamewekwa kwenye mabeseni.

Sinia zilizoekwa juu ya meza, kando ya watu ambao wamekaa. Sinia hii imepakiwa vyakula kama: wali wa rangi ya manjano, mchuzi wa rangi ya kahawia na mchuzi wa rangi nyekundu, vipande vya nyama na viazi, na kabeji.

Sahani nyeupe iliyowekwa juu ya meza ya rangi ya kahawia, imepakiwa vyakula kama wali ambao umefinywa kwenye bakuli, na samaki ambaye amepikwa kwenye mchuzi ya rangi ya nyekundu. Imepambwa na dania, na kipande cha limau.

Maandhari yanaonyesha eneo lenye mimea ya kijani kibichi ikiwemo miti mirefu na vichaka. Kuna nyasi ambazo zimemea kwenye mchanga wa rangi wa nyeupe ambao unakaa mchanga wa bichi.

Sokoni kuna samaki wa aina mbali mbali walo panwa kwenye mkeka na vyombo tofauti baadhi wakiwa wazima na wengine tayari wame katwa vipande kuna viombe venye dagaaa na kando kuna bakuli kubwa lilo jaa kamba.

Ng'ombe mwenye rangi nyeupe aliye kwenye zizi anakamuliwa na mwanamke ambaye amechutama na kuvalia nguo za rangi nyeusi na kofia ya rangi ya pinki na nyeupe. Anakamua maziwa hii na kuweka kwenye jagi .

Soko la samaki lenye aina nyingi za viumbe vya baharini. Kuna ndefu pana na fupi zikiuzwa kwenye maboksi meupe. Bei zimeandikwa waziwazi kuonyesha dhamani ya kila aina ya samaki.

Ufukwe wenye mchanga mweupe unaonekana ukiwa na kamba ya rangi ya samawati iliyokunjwa na sehemu ndogo ya kamba ya manjano iliyotupwa karibu na vichaka vya kijani.

Bakuli zenye rangi samawati na nyeupe, ambazo zime ekewa maharage yaliyo pikwa kwa mchuuzi ya rangi ya kahawia. Mchuuzi huu umepambwa na dania ya rangi ya kijani kibichi na kuekewa kijiko. Katika bakuli ya rangi nyeupe kuna maandazi.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye mimea ya kijani kibichi ikiwemo miti mirefu na vichaka katika eneo hili kuna mashua ya rangi ya kijivu ambayo imewekwa juu ya sehemu fulani.

Mtu aliyevalia shati ya rangi ya kahawia amejifunga aproni ya rangi nyeupe. Kuna mwingine ambaye amesimama pale nyuma ambaye amevalia shati ya rangi nyekundu. Chakula mbalimbali zilizoekelewa juu ya meza kama nyama, mshikaki, chipsi, mahindi ya kuchoma, chapati. Kuna taa iliyowashwa juu ya mkebe fulani.

Sahani pana nyeupe yenye kuekelewa juu ya trey ambayo imebakiwa samaki. Bakuli yenye mchuzi wa rangi ya krimu, mboga iliyofinywa vizuri na kuwekwa kando, vipande vya limau na bakuli yenye wali ya rangi nyeupe.

Mandhari ni ya shambani ambapo kuna migomba ya miti yaliyomea. Katika migomba hayo kuna mandizi yaliyomea na kuning'inia chini. Mandizi hayo ni ya rangi ya manjano, na miti hayo yana matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Soko lenye viungo vingi vya kupikia vimeekwa ndani ya ndoo na kupangwa kwa mpangilio juu ya meza. Kuna viungo mbalimbali zenye rangi tofauti kama nyekundu, kijani, kahawia, nyeusi na nyeupe.

Sinia kubwa iliyowekelewa kwenye meza ya kijani, ina wali wa rangi tofauti tofauti kama kijani, nyeupe, manjano. Ina mchuzi wa rangi ya kahawia na ina vipande ya nyama vidogo vidogo.

Nyasi zilizokauka ambazo zimewekwa juu ya kitambaa yenye rangi ya samawati, nyeupe na nyekundu, kuna mtu aliye juu ambae anaitengeneza nyasi hiyo kuwa laini, kuna watu ambao wenye wamevalia mavazi tofauti wamesimama kando ya nyasi hiyo.

Sahani nyeupe ambayo imewekelewa kwenye meza ya rangi ya manjano ina samaki ambao amepikwa kwa mchuzi wa rangi ya kahawia. Kando ya samaki ile kuna mboga ya rangi za kijani. Kuna sahani yenye ugali na chupa ya soda.

Meza ya rangi ya samawati ambayo imeekelewa trei yenye vyakula mbalimbali kwenye sahani na sinia, sahani ambayo ina wali wa rangi ya manjano na kachumbari kama pambo. Sinia ambayo ina bakuli yenye vyakula na bakuli yenye mchuzi.

Muuzaji aliyevalia shati ya rangi nyeupe na kofia nyeupe ameegemea kwenye kibanda, kibanda hicho kina kikapu ambacho kimeekwa kitunguu na kitunguu saumu. Kuna viungo vya kupikia vya poda vyenye rangi tofauti vilivyoekwa kwenye ndoo.

Sokoni kuna samaki wa aina mbalimbali waliopangwa kwenye meza, wengine wakubwa wengine wadogo. Kuna watu wengi wenye kuvalia mavazi tofauti yenye rangi tofauti sokoni ambao wamekuja Kununua.

Meza iliyojaa vyakula mbalimbali vya asili vinavyofanana na vitafunio. Kuna sahani kadhaa zilizojaa vitu kama vile samosa , katlesi na mandazi pamoja na mchuzi wa rangi ya kijani.

Soko lenye bidhaa tofauti ambalo lina watu wengi wengine wakiwa wamekaa wauzaji na wengine wakiwa wanatembea wanunuzi, kuna viungo vya poda ambavyo vimewekwa kwenye ndoo vya rangi tofauti na nafaka tofauti zilizowekwa kwenye gunia.

Mwanamke ambaye amevalia shati nyeupe amejifunga aproni ya rangi ya kijivu na akona miwani. Ameshikilia mgomba wa ndizi ulio na ndizi wa kijani kibichi. Amezungukwa na mgomba ambao una matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Sahani nyeupe iliyopakiwa pilao wa rangi ya kahawia yenye vipande vidogo vya nyama ambayo imewekewa bakuli ndogo katikati iliyo na mchuzi ya rangi ya kahawia na kupambwa na kachumbari.

Miti mikubwa ya rangi ya kahawia, ambayo yana matawi ya rangi ya kijani, yanaonekana kuwa na mpangilio mwema. Yamezingirwa na nyasi zenye rangi ya kijani, ambazo zimemea karibu na miti hayo.

Soko lenye bidhaa tofauti kama; kitunguu, hoho, kitunguu saumu, matunda, tangawizi yaliyoekwa kwenye kikapu. Kuna viungo vya kupikia vya poda ambavyo vimeekwa kwenye ndoo v𝑦enye rangi tofauti.

Mchanga mweupe wa bahari uliozingirwa na miti yenye matawi ya kijani. Kuna nyasi ambazo zimemea kwenye mchanga huo ya rangi ya kijani. Kivuli ambacho kinapaa cha makuti kiliyo na ishara yenye rangi nyeupe.

Soko lenye vyakula vingi ambavyo vimepangwa kwenye meza kuna mshikaki zenye nyama za rangi tofauti kama nyekundu, kahawia na mengine ambayo yamechomwa kuna pweza na vyakula vingine kama chips .

Mwanamke aliyevalia shati ya rangi nyekundu na kujifunga leso, amekaa karibu na beseni ambazo zina rangi tofauti kama manjano na samawati zilizoekewa samaki wanaojulikana kama kamba.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye mimea ya kijani kibichi, ikiwemo miti mirefu ya minazi na vichaka vya cactus . Mbele kuna uzio wa miti unaoonekana kuwa sehemu ya shamba na kuna ukuta wa mawe unaozunguka eneo lote.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye mchanga wa bahari ya rangi nyeupe ambayo ina miti mirefu ya minazi na vichaka. Katika mchanga huo kumemea nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Sokoni kuna samaki wa aina mbalimbali waliopangwa kwenye sinia zenye rangi tofauti. Sinia hizi ni rangi ya kijani na zingine samawati. Samaki hawa ni wa aina tofauti kama kamba na samaki wengine wa kawaida. Baadhi wakiwa wazima na wengine wakiwa tayari wamekatwa vipande.

Nyasi nyingi ndefu za rangi ya kijani ambazo zimemea ndani ya maji. Kuna mengine ambayo yameelea majini. Kuna njia ambayo imejengwa na mawe iliyo kando ya nyasi na maji hiyo.

Bidhaa tofauti tofauti vilivyoekwa kwenye bakuli kubwa vina lebo vilivyoandikwa bei, vingine vikiwa viungo tofauti vyenye rangi tofauti kama kahawia, machungwa, nyekundu na manjano.

Meza ya rangi nyeupe ambayo ina bakuli yenye kabeji na mshikaki na mikebe ya kuwekea mchuzi. Kuna mwanaume ambaye amevalia shati ya rangi nyeusi na kubeba bagi ameshikilia nyama juu. Mwanamke mwenye kuvalia shati ya rangi nyekundu na kujifunga leso anachoma nyama kwenye jiko la makaa.

Sahani nyeupe iliyowekwa juu ya meza ina pilau ya kahawia ambayo ina nyama. Kuna vipande vya viazi pia. Kuna kijiko ambayo imewekwa hapo na kachumbari ya kitunguu, nyanya, hoho na karoti.

Trey iliyobeba sahani mbili nyeupe na sinia, sahani moja ikiwa na wali wa rangi tofauti tofauti na nyingine ikiwa na mchuuzi wa rangi ya kahawia huku sinia ambayo ina wali wa rangi nyeupe na kamba ambayo ina bakuli yenye mchuuzi.

Wapishi wenye kuzingira meza yenye vyakula tofauti tofauti. Vyakula hivi ni kama; mshikaki ya rangi nyekundu na kahawia, uduvi, pweza, chips , nyama na sausage .

Mzee aliyevalia shati ya rangi ya machungwa amekaa mbele ya meza ambayo imebagiwa samaki. Samaki hawa wengine ni wakubwa na wengine wadogo. Wana rangi tofauti kama kijivu, nyekundu na nyeusi.

Viti vingi ambazo zimepangwa, zina rangi ya samawati. Kuna samaki wengi ambao wamechomwa na kupangwa, wameekelewa juu ya meza. Samaki wengine wakiwa wadogo, wengine wakiwa wakubwa. Mtu aliyeshikilia kijiko cha kuchotea amevalia shati ya rangi ya samawati na nyeupe.

Samaki wengi wabichi wengine wakubwa wengine wadogo, wameekelewa kwenye sehemu yenye rangi ya samawati, mtu aliyevalia shati ya samawati anaokota samaki wale akiwa peki kwenue bagi.

Jiko la makala ambalo limeekelewa chuma la kuchomea mahindi juu. Kuna mahindi ambayo yamechomwa na maganda ya mahindi kando. Kuna mtu ambaye amevaa shati ya rangi ya samawati na kofia nyeupe, ameshikilia mahindi.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye mimea ya kijani kibichi ikiwemo miti mirefu na vichaka. Kuna mtu ambaye amevalia shati ya rangi ya samawati na kaptura nyeusi ambae amebeba begi ya rangi ya kibichi. Anaelekea kwenye kibanda ambayo ina paa ya makuti.

Sahani nyeupe iliyoekelewa kwenye meza ina samaki wa rangi ya kahawia ambaye amepikwa kwa mchuzi wa rangi ya manjano. Sahani hiyo imepambwa na mchuzi wa rangi ya manjano, na kuna ugali wa rangi nyeupe.

Sahani nyeupe iliyo sehemu ya juu yenye rangi nyeusi ina pilau ya nyama ikiwa na vipande vya nyama pamoja na viazi vilivyopikwa. Imepambwa na kachumbari na pia kuna mchuzi mwekundu pembeni.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye mimea ya kijani kibichi ikiwemo miti mirefu na vichaka. Mbele kuna uzio wa miti unaonekana kuwa sehemu ya shambani. Kuna watu wawili ambao wanafungia mikebe ya kubebea maziwa kwenye pikipiki.

Meza iliyojazwa aina mbalimbali za vyakula vya barabarani ikiwemo nyama choma za mshikaki zenye rangi tofauti kama nyekundu na kahawia, mahindi choma, mikate ya chapati, chipsi, chapati na mchuzi wa tomato.

Bakuli nyeupe vilivyowekwa mezani vina vyakula mbalimbali. Vyakula hivi ni kama wali wa rangi ya kahawia, wangi ya rangi ya kijani, mchuzi wa rangi ya kahawia, na nyama yenye rangi ya kahawia.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye mimea ya kijani kibichi ikiwemo miti mirefu na vichaka. Katika mchanga mweupe wa bahari, miti ambayo yamemea yakizingira majumba ya rangi nyeupe yenye paa ya makuti.

Miti yenye matawi ya kijani kibichi na ya mnazi na mchanga wa bahari wa rangi nyeupe uliozingira miti hayo, kuna jumba la rangi nyeupe ambayo imejengwa nyuma ya miti hayo.

Sahani mawili meupe na sinia iliyobebwa kwenye trei. Sahani moja iliyo na sambusa, viazi vya rangi ya njano, limau kipande kimoja na bakuli dogo lenye mchuzi. Lengine lina pilau, kachumbari na ndizi. Sinia lenye chipsi , kamba, bakuli lenye mchuzi na kabeji.

Sahani nyeupe tatu zilizowekelewa kwenye trei juu ya meza, moja ikiwa na wali wa rangi ya manjano, mchuzi wa rangi ya kahawia na nyekundu na mayai iliyochemshwa. Imepambwa na kachumbari. Nyingine ikiwa na samosa ambazo zimepangwa vizuri na nyingine ikiwa na mchuzi wa rangi ya kahawia na kuwekewa kiungo.

Twiga mwenye madoa ya rangi ya kahawia na laini nyeupe ameinama kidogo. Kuna nyani wanne ambao wako kando ya twiga yule. Kuna uzio wa waya ya rangi ya kijivu.

Mchuuzi mwenye tabasamu kubwa amesimama kando ya meza iliyojazwa aina mbalimbali za vyakula vya barabarani vikiwemo nyama choma za mshikaki za rangi tofauti kama nyekundu na kahawia, dagaa, chipsi, samaki, keki ndogo na mikate ya chapati akiwa amevalia sare nyeupe ya mapishi.

Njia ya mawe. Na kando ya njia hiyo kuna taa ya rangi nyeupe na nyasi zilizomea za rangi ya kijani kibichi. Miti mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani, na kando ya miti hayo kuna nyumba zilizoezekwa zenye paa ya makuti.

Mzee aliyevalia shati ya rangi ya waridi na kofia ya rangi nyeupe amekalia kreti ya rangi ya kahawia. Kando yake kuna minazi nyingi za rangi ya kijani zengine zikiwa zimepasuliwa zingine bado hazijapasuliwa. Ameweka mnazi mmoja kwa karatasi ya rangi ya samawati.

Nyama yaliodungiwa kwa miti yanaonekana kua mishikaki zikichomwa juu ya makaa ya moto. Mishikaki minne imepangwa kwa usawa. Kila moja ikiwa na usawa kwenye vipande vya nyama yenye rangi ya kahawia

Mandhari inaon𝑦esha mti wenye matawi ya kijani 𝑘𝑖𝑏𝑖𝑐ℎ𝑖, mchanga mweupe wa bahari na kigingi ambayo imetengenezwa kutumia simiti na kuwekewa chuma. Kuna bahari ya rangi ya samawati.

Mkono wa mtu umeshikilia kipande cha limau na kukikamua juu ya kipande cha mhogo uliochomwa uliowekwa karatasi ya rangi ya kahawia. Juu ya mhogo kuna chumvi na pilipili. Karibu na mhogo kuna vipande vya limau vilivyokatwa nusu.

Sahani ya rangi ya kijani nyeupe na pinki imepakuliwa samaki wawili ambao wamepikwa na kuandaliwa kwenye mchuzi wa rangi ya manjano kando ya samaki hao kuna pilipili ya rangi ya kijani.

Sahani nyingi na sinia zilizowekelewa kwenye mkeka kuna sahani moja ambayo ina ndizi za kuiva zilizopikwa na nyingine ambayo ina wali wa rangi nyeupe na vipande vya nyama, kuna bakuli ndogo ambayo ina mchuzi wa ndizi, sahani nyingine ina wali wa rangi nyeupe na nyingine wali, nyama na limau.

Soko ya samaki iliyo karibu na bahari ambapo watu wamevaa mavazi tofauti yenye rangi tofauti tofauti. Samaki wengi wameekelewa kwenye meza, wengine wakubwa, wengine wadogo.

Viungo vya kupikia kama kitunguu saumu na tangawizi ambavyo vimeekwa kwenye kreti kuna viungo ambavyo vimeekwa kwenye ndoo vya poda vya rangi tofauti kama manjano, pinki, kahawia, kijani na nyekundu.

Mwanaume aliyevaa shati ya rangi nyeusi yenye michoro amevaa kofia ya rangi nyekundu na nyeusi. Ameelekeza mkono wake kwa chakula huku akitaka kuipaki. Amezungirwa na vyakula mingi kama pizza , viazi na mandazi.

Sahani nyingi zilizopangwa juu ya meza . Zenye vyakula mbalimbali kama chipsi, kamba, saladi, vipande vya nyama vilivyokatwa na kupangwa. Bakuli yenye mchuzi ya rangi ya kahawia na manjano. Bakuli yenye kubebea nyama iliyopambwa na dania.

Katika duka lenye mlango wa rangi ya kijani, kuna mchoro wa ng'ombe rangi ya nyeusi na nyeupe. Mbele ya duka hilo kuna mikebe ya kubebea maziwa ya chuma ambayo yamepangwa vizuri.

Bakuli mbili zilizowekwa juu ya meza ya glasi ya rangi nyeusi. Bakuli hizi zina vyakula kama wali ya rangi ya manjano, vipande vya kuku rangi ya manjano, mayai yaliyochemshwa mawili na nyanya ambayo imechomwa.

Sahani nyeupe iliyowekelewa kwenye sahani ya rangi ya kahawia. Sahani hiyo ina kipande cha ugali cha rangi nyeupe na mboga ya rangi ya kijani kibichi. Samaki hiyo imepikwa kwa mchuzi wa kahawia na una supu na nyanya.

Sinia kubwa iliyoekelewa kwenye meza ya rangi nyeupe, ina wali ya manjano, mchuuzi ya kahawia, mayai iliyochemshwa, kachumbari. Watu mbali mbali wanakula kutoka kwenye sinia hilo kutumia kijiko na mkono. Kando ya sinia hiyo kuna glesi yenye sharubati.

Nyama ambayo imedungiwa kwenye vijiti ambazo zinajulikana kama mshikaki. Yameekelewa kwenye chuma ya kuchomewa iliyojuu ya jiko la makaa. Kuna pweza ambaye amewekwa kwenye chuma na kuchomewa juu.

Meza ilioandaliwa na sahani ya rangi tofuati sahani moja ikiwa rangi nyeupe nyengine samawati na nyeupe nyengine ikiwa rangi ya kijivu imeandaliwa na chipsi masala ambayo imewekwa mchuuzi.

Sinia kubwa iliyowekwa juu ya meza ambayo ina vyakula tafauti kama samaki ya kamba iliyochomwa na samaki mingine ambayo yamepasuliwa, vipande vya limau, bakuli ndogo zenye tofauti tofauti.

Wanaume watatu, mmoja ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe na suruali ya rangi nyeusi ambaye anapika mshikaki kwenye jiko wa makaa juu ya chuma ya kuchomea na mwingine ambaye amesimama mbele ya jiko hilo huku akionekana kana kwamba anachukua. Katika jiko hilo kuna sinia yenye mshikaki ambaye yamepikwa tayari na mchuzi wa rangi ya kahawia.

Meza iliyojazwa aina mbali mbali za vyakula. Kuna sinia yenye vyakula tofauti kama samosa, soseji , viazi vya rangi ya manjano , mandazi madogo madogo na mkate midogo ya chapati.

Sinia iliyowekwa juu ya mawe ya rangi ya nyekundu ambayo ina chakula kama wali ya rangi ya manjano, mchuuzi wa rangi nyekundu yenye vipande vya nyama na kabeji, kuna paka ambae amekaa kando ya sinia hiyo na kreti ya rangi ya samawati.

Viungo vya kupikia ambavyo vimewekwa kwenye ndoo. Ndoo hizi zimepangwa vizuri juu ya meza. Viungo hivi ni nya poda vyenye rangi tofauti. Kuna rangi kama manjano, kahawia na nyeupe.

Mwanamume aliyevalia koti ya rangi nyeupe. Amesimama nyuma ya meza. Akiwa ameinua mikono miwili, akionekana akizungumza na watu wa tatu. Wawili wakiwa wanawake, na mmoja akiwa mwanamume.

Mwanamke aliyevalia koti ya rangi ya samawati, glovu nyeupe na buti nyeupe amevalia barakoa nyeusi na kofia nyeupe. Anaonekana akiwa ameshikilia kidude nyeupe kwenye mtungi wa kubebea maziwa.

Sahani yenye rangi tofauti tofauti yameekelewa kwenye meza. Sahani moja ambayo ina michuzi ya rangi tofauti tofauti kama kijani na nyekundu, nyingine ikiwa na nyama ambazo zimepangwa na kachumbari imepambwa hapo kando.

Bakuli nyingi yenye poda za rangi tofauti tofauti kama nyeusi, manjano, kijivu, pinki , nyekundu imezingirwa na mkwaju mingi na karoti. Kuna begi ya rangi ya samawati.

Kwenye sahani ya duara rangi ya kijivu kuna bajia vya rangi ya manjano vilivyokaangwa na kuonekana kuwa na majani ya mboga ndani. Kando yake kuna bakuli yenye mchuzi na saladi iliyo mchanganyiko wa parachichi, nyanya na vitunguu.

Mwanamke aliyevalia koti ya maabara ya rangi nyeupe na shati nyeusi amevalia wavu wa nywele. Kwenye mkono wa kushoto ameshikila glasi iliyo na kemikali ya rangi nyeupe na kwenye mkono wa kulia ameshikilia chupa ndogo ya plastiki ambayo inamwaga kemikali hiyo.

Soko lenye viungo vingi vya kupikia ambavyo vimepangwa kwa mpangilio juu ya meza vingine ambavyo vimewekwa kwenye mikebe ya kufungwa na vingine ambavyo vimewekwa kwenye ndoo. Viungo hivi vina rangi tofauti kama manjano, kahawia, nyekundu na nyeupe.

Ng'ombe wanne wakichakura taka zilizorundikana chini, ng'ombe hao wenye rangi tofauti kama vile nyeupe, kahawia na nyeusi wanaonekana wakitafuta chakula kwenye taka, mazingira yanaonekana kuwa ya wazi pengine eneo iliyotengwa ya taka.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye mimea ya kijani kibichi ikiwemo miti mirefu ya minazi na vichaka kuna nyasi ambayo imemea kwenye mchanga mweupe wa bahari, katika mchanga huo kumezingirwa na miti mbalimbali.

Bidhaa tofauti yenye kuwekwa kwenye mikeka ya rangi ya kahawia. Bidhaa hivi vina rangi tofauti tofauti kama manjano, nyeupe, samawati, nyekundu. Kuna viungo vya kupikia ambavyo vimewekwa kwenye ndoo vya rangi tofauti kama nyekundu, nyeupe na manjano.

Sahani nyeupe iliyobebwa mkononi lenye wali nyeupe na samaki iliyo na mchuzi wa rangi ya kahawia. Chini ya sahani sakafu yenye rangi nyeupe inaonakana na zulia.

Mwanamke aliyevalia rinda ya kahawia amesimama katikati ya migomba, akionekana akiwa ameshika boksi kwa mkono wa kulia na kubeba mgomba kwa wa kushoto. Mazingira yanazungukwa na mimea ya migomba na miti mingine.

Ng'ombe watatu wakisimama chini ya banda la miti lililojengwa kwa matawi na vijiti. Nyuma ya banda hilo kuna rundo kubwa la mahindi. Upande wa kulia kuna mwanamume amesimama karibu na ng'ombe, amevaa shati ya samawati na suruali ya kahawia.

Sahani nyeupe iliyoekelewa juu ya meza ya rangi ya manjano, ina wali wa rangi tofauti kama nyeupe na manjano. Ina mchuzi wa kahawia na vipande vya nyama vidogo vidogo. Kando ya mchele huo kuna kabeji.

Meza ya rangi ya manjano yenye kuwekelewa sahani nyeupe tofauti, na sahani ambaye ina samaki ya kahawia, ambayo imekaushwa na kuandaliwa vizuri. Kando ya samaki hiyo kuna limau na kachumbari. Kuna bakuli yenye mchuzi wa rangi nyekundu na sahani yenye vyombo.

Watu wengi waliovaa mavazi yenye rangi tofauti wamezingirwa na migomba yenye ndizi ya rangi ya kijani. Mama mmoja ameinama akiwa anatoa ndizi kwenye mgomba akiweka kwenye kikapu cha rangi ya samawati.

Soko lenye ndizi nyingi zilizopangwa, miganda ya ndizi mbichi na zilizoiva zenye rangi ya kijani na manjano imening'inizwa kutoka juu, kuna bidhaa mingine tofauti kwenye vibanda na kreti.

Meza iliyojazwa aina mbali mbali za vyakula vya barabarani vikiwemo nyama choma za mshikaki zenye rangi tofauti kama nyekundu, manjano na kahawia, chips samaki kama pweza, keki ndogo na mkate wa chapati na mahindi iliyochomwa.

Mukunga wa ndizi amboa una ndizi wa rangi wa kijani kibichi, umeninginia kutoka kwenye mgomba wa ndizi ambao ni wa kijani kibichi. Kuna matawi ambayo yamemea kwenye mgomba huo.

Sahani kubwa nyeupe iliyowekelewa juu ya meza ya rangi ya kahawia. Sahani hii ina vyakula kama chapati, samosa, mandazi, viazi vya rangi ya manjano na kipande cha limau imeekewa bakuli ndogo yenye maharagwe yenye mchuzi ya rangi ya kahawia. Kuna bakuli nyingine yenye mchuzi pia.

Mashine ya kupasua mti na kuifanya laini, imepakwa rangi ya kijani. Ina tairi yenye rangi ya kijani na nyeusi. Mtu aliyevalia shati ya rangi ya manjano, anaitumia mashine ile.

Meza iliyojazwa aina mbalimbali za vyakula vya barabarani, vikiwemo nyama choma za mshikaki, dagaa, chips , samaki, keki ndogo na mikate ya chapati na pweza.

Sahani nyeupe iliyowekwa juu ya meza ambayo ina pilau ya rangi ya manjano iliyofinywa na bakuli na kuwekwa vizuri imepambwa na kitunguu, ndania na karoti. Kando ya sahani hiyo kuna bakuli ambazo zina mchuzi tofauti.

Sinia nne zilizokuwa zimewekwa chakula za aina tofauti. Moja ikiwa na wali wa rangi tofauti kama nyekundu, nyeupe na manjano, kuna mchuzi wa rangi ya kahawia na yai moja iliochemshwa juu na sinia mawili zenye wali mweupe na mboga za kijani ikiwa na bakuli moja nyeupe.

Mandhari yanaonyesha eneo lenye mimea ya kijani kibichi ikiwemo nyasi na migomba ya ndizi. Migomba hayo mirefu yana matawi ya rangi ya kijani kibichi yaliyomea kwa mpangilio.

sahani ya rangi nyeupe iliyo na madoa za rangi nyeusi iliyo pakiwa wali wa rangi nyeupe huku kukiwa na kijiko kwenye wali hio ,katika sahani hio kuna bakuli ambayo ina samaki aliyepikwa kwenye mchuzi wa rangi ya kahawia.

Soko yenye samaki na vibanda ambayo yana paa ya mabati yamewekwa samaki mingi yenye rangi tofauti tofauti ambayo yamepasuliwa. Kuna samaki wa rangi ya kahawia na wengine nyeupe. Wengine wakiwa wamewekwa kwenye ndoo.

Jiko la makaa ambalo limewezekwa juu ya mawe kuna chuma ya kuchomea ilio juu ya jiko hilo kuna mihogo ambayo yame chomwa viazi vitamu na mahindi kuna limau ambayo imeekelewa juu.

Kwenye meza kuna sahani yenye wali wa rangi ya manjano na nyeupe uliyo na mchuzi mzito wa rangi ya kahawia, pembeni ya wali kuna kachumbari karibu na sahani hiyo kuna chupa ya kinywaji cha Fanta ya rangi ya machungwa, vyombo vya kuli ikiwemo vijiko na visu vimepangwa pamoja.

Mtu aliyevalia shati la rangi nyekundu amebeba trei. Trei hiyo ina sahani sita za rangi nyeupe ambazo zimewekwa samosa zenye nambari sawa. Samosa hizo ni rangi ya kahawia na zimepambwa na mchuzi wa rangi nyekundu na kuwekewa kipande cha limau.

Mtu mwenye shati ya njano, anaweka kachiri ndani ya mfuko. Karibu naye kluna sinia kubwa lililozungukwa na mihogo mirefu na katikati yake, kachiri mingi. Pembeni, vyungu kubwa vya kukaangia vipo juu ya majiko vikiwa na kachiri vinavyokaangwa na vingine vikiwa tayari vimetolewa.

Meza yenye rangi samawati imewekelewa juu sahani yenye rangi tofauti ikiwa imebeba pilau wa nyama, kachumbari na mchuzi na ndizi mle kando. Kuna glasi ambazo zimebeba sharubati ya rangi tofauti kama manjano, nyekundu na bakuli tatu ambazo zina mchuzi wa rangi tofauti.

Sahani ya rangi ya kijani na nyeupe iliyopakiwa wali wa rangi ya manjano. Kuna vipande viwili vya kuku na mayai iliyochemshwa. Mchuzi wa rangi ya kahawia yenye vipande vidogo vya nyama. Vitunguu ambavyo vimekatwa vizuri.

Njia yenye kutengenezwa kwa mawe, kando ya njia hiyo kuna nyasi za rangi ya kijani kibichi na miti ambayo ni marefu yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi. Anga hiyo ni rangi ya nyeupe.

Mtu aliyevalia shati ya rangi nyeusi yenye maandishi na picha, amevalia kofia ya rangi nyeupe. Amezingirwa na bidhaa tofauti tofauti kama kitunguu, hoho, karoti na viungo vya kupikia vyenye rangi tofauti, ambazo zimewekwa kwenye ndoo.

Katika barabara, kuna magari ya rangi tofauti yaliyowasha taa, na watu wenye mavazi tofauti wanapita. Kuna sufuria yenye kachiri na mtu amabaye amekaa nyuma ya sufuria ile, akiwa amekalia kiti ya rangi ya samawati na kuvalia mavazi ya rangi samawati.

Sahani nne nyeupe yenye kuwekelewa kwenye trey . Moja ikiwa imepakiwa samaki aliyekaangwa kwenye mchuzi wa rangi ya manjano na kachumbari. Nyingine ikiwa na chips ya rangi ya manjano na nyama. Nyingine ikiwa na wali wa rangi nyeupe na nyingine ikiwa na wali ya rangi ya manjano na nyama za rangi ya kahawia. Kuna glasi yenye sharubati ya rangi ya kahawia.

Soko yenye wauzaji wengi ambao wamevaa mavazi tofauti. Kuna mama ambaye amevalia shati ya rangi nyekundu na mwingine kuvalia shati ya rangi ya samawati, amejifunga aproni. Kuna mandizi mengi ambayo yameiva ya rangi ya manjano, ambayo yamewekwa juu ya meza.

Kuna maji ya rangi samawati miti ya majani ghorofa mbali mbali. kuna mwanamke aliyeshikilia trey iliyona sahani mingi yenye vyakula mbali mbali kama mchele, mchuzi wa nyama, mapochopocho mingi. Pia ameshikilia sahani iliyo na mapochopocho. Kuna watu waliyekaa kule juu.

Bakuli tatu yenye rangi ya nyeupe na nyekundu imeekelewa kwenye mati . Imebeba vyakula mbali mbali kama mchuzi wa rangi ya nyeupe, wali wa rangi mbali mbali na nyama. Ina vijiko vya kupakulia pia.

Mama ambaye amekaa kwenye kiti ameshika kisu akikata samaki. Amevaa apron ya rangi nyeusi na nyekundu. Kando yake kuna samaki mingi mezani na kwa sinia pia. Sahani mingi yamepangwa kwa sinia zenye rangi tofauti.

Nyama iliyodungiwa katika vijiti imewekelewa juu ya gazeti na inaviungo mbalimbali kama kitunguu, nyanya na kojeti.

Pikipiki ambayo imebeba vyombo vya alumini, gunia barabarani. Barabara hiyo ina doti za laini nyeupe. Kuna magari mbalimbali, miti ambayo imezingira barabara hiyo na milingoti pia.

Watu wengi katika soko wanunuzi na wauzaji, kuna samaki mengi yaliyokuwa yamewekelewa kwenye meza yengine yamewekelewa kwenye sinia, wamezingirwa na vijumba mbali mbali na vibanda pia.

Ng'ombe wenye rangi ya kahawia na nyeupe wamezingirwa na uzio na mtu ambae ameshikilia bomba amevalia suruali, buti na sweta ya samawati. Kuna nyasi ya rangi majani.

Mtu aliyevaa shati ya rangi samawati na kofia ameshika mandizi rangi ya manjano yaliyo kwenye mgomba mkoloni. Amezingirwa na migomba yenye matawi rangi ya majani.

Sahani nyeupe ya plastiki yenye vyakula mbalimbali ya wingi sawa, imebebwa mkononi . Baadhi ni wali wenye rangi ya kahawia, mboga ya rangi ya kijani, nyama, avocado yenye kipande cha limau na pilipili.

Sinia iliyo kuwa imeekelewa kwenye sakafu ya rangi ya kijivu ina wali, mchuzi, nyama yenye mchuzi wa rangi ya kahawia, kabeji na ina viazi pia.

Ndoo za rangi tofauti zilizojazwa poda ya rangi tofauti kama manjano, kahawia na mengine yamefunikwa. Kibanda kilichojazwa kitungu saumu na mikabu pia, watu wenye mavazi tofauti wamesimama.

Watu wenye mavazi tofauti. Mmoja akiwa amevalia sare za mpishi. Vyakula tofauti kama nyama vilivyodungiwa kwenye vijiti, chipsi vimeekelewa juu ya meza, mengine kwa sinia. Mkebe lenye mchuzi wa nyanya imo juu ya meza.

Kuna mahindi ya kuchoma ya rangi ya manjano iliyokuwa imeshikiliwa na mtu, imepasuliwa mara mbili. Chuma ya kuchomea mahindi iliyoekelewa viazi vitamu vinavyokuwa vikichomwa. Watu waliokaa kando, mihogo yenye imepakwa kitu sampuli ya rangi ya nyekundu.

Mama ambaye ametabasamu amechutama katikati ya shamba amevalia shati nyeusi longi nyeusi amezingirwa pia na miti, mahindi ameshikilia mboga na kukiwa kumepambazuka kwenye shamba lile.

Mandazi mingi yaliyokuwa yamepakiwa kwenye mikebe minne mieusi. Kando yake kuna mkebe mmoja na unga uliokuwa umepakiwa kwenye pakiti ya rangi ya nyeupe na samawati.

Kuna masahani mbalimbali yaliyowekelewa kwenye trey , yamebeba chakula mingi, mapochopocho mingi kama vibanzi, kachumbari, samaki, chapati, mchuzi wa kuku, sharubati ya rangi nyekundu kwenye glasi.

Watu wengi, wauzaji na wanunuzi wakiwa wamekaa wengine wamesimama. Samaki yenye rangi mbalimbali kama; kijivu, nyekundu yamepangwa juu ya meza na mengine ndani ya sinia,. Ndoo za rangi tofauti yanaonekana yakiwa mezani na kukaliwa pia. Kazi hii inaendelea kando ya bahari.

Sahani iliyoshikiliwa yenye rangi nyeupe, imebeba chakula mbalimbali kama mchele wa rangi ya manjano, kachumbari, mchuzi, mayai. Pale chini kuna watu waliokuwa wamekaa kwenye viti na meza mbalimbali. Kuna maji ya rangi ya samawati pia.

Sahani mbili. Moja ya rangi nyeupe imepakia chipsi, kabeji na samaki. Nyingine ya chuma imebeba vibakuli vidogo yenye mchuzi na vijiko. Vikebe viwili rangi nyekundu na machungwa yenye vifuniko ya rangi nyeupe na majani.

Masahani yaliyokuwa yameekelewa kwenye tray . Vyakula mbalimbali viliopakuliwa kwenye masahani hayo kama kachumbari, mchele wa rangi ya manjano, mchuzi wa kuku na nyama. Kuna vijiko pia pale kando.

Ng'ombe wenye rangi ya nyeupe na nyeusi wanakamuliwa na mashini. Watu wawili waliokua wamevaa nguo ya samawati na buti ya rangi ya nyeusi, mmoja amechutama akikamua ng'ombe mwengine akisubiri.